Mwanamke akitabasamu akiwa amevaa fulana ya kijivu na jinsi ya samawati , Fulana yake ina nembo ndogo pamoja na mchoro wamoyo na mti. Mwanamke huyo anashikilia kifaa cheusi cha masaji na kwa mkono wake kulia na rula ya masaj ya rangi ya zambarau na nyeusi kwa mkono wake wa kushoto.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo akipulizia dawa mimea. Mtu huyo amevaa vazi maalum la kujikinga na amebeba kifaa kikubwa cha kijani kibichi mgongoni. Anaelegeza mkondo wa dawa kwenye mimea, labda ili kuua wadudu au kuzuia magonjwa.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wanafanya kazi pamoja. Mmoja wa madaktari hao aliye mbele amevaa kofia ya upasuaji na amevaa glavu huku akishika vifaa vya upasuaji. Nyuma yao kuna muuguzi au msaidizi mwingine amesimama.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevalia barakoa na miwani. Mfanyikazi huyo anashika sindano na chupa ndogo ya dawa akijiandaa kutoa chanjo. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma wakisuburi.

Wanawake wawili wakichota maji .Mwanamke mmoja amevaa fulana ya samawati na sketi nyeusi huku akimsaidia mwanamke mwingine aliyevalia shati jeupe. Wameinama karibu na mtungi mkubwa wa samawati wenye bomba unaoelekea kuwa mfumo wa kuchucha maji.

Mwanamke mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na miwani akizungumza na mwanamke mwingine, wanawake wote wamekaa kwenye meza ndogo ndani ya hema, mwanamke anayehudumiwa anashikilia mtoto mdogo mikononi mwake.

Muuguzi akimhudumia mgonjwa hospitalini, muuguzi amevaa barakoa usoni na sare ya huduma za afya huku akimsaidia mgonjwa aliyelazwa kitandani, mgonjwa huyu amevaa mashini ya kupumua na inaonekana anapokea matibabu makali.

Koti Mbili ndefu zikiwa zimejaa watu zikienea kwenye mto. Watu wengi wamevaa mashati imekunjwa inaonekana kama NI kikundi kinachoshirikali katika fulani. Koti hizo ziko karibu na makazi ya watu ambayo imejengwa karibu na mto au eneo la maji.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, mwanamke huyo amekaa kwenye kiti chekundu, amevaa barakoa na fulana yenye mistari, mhudumu wa afya amesimama akimpa sindano mkononi.

Kundi la madaktari na wataalamu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Wamekusanyika kuzunguka mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha upasuaji.

Mama mchana akiwa na mtoto wake mchanga ,mama huyu amevaa gauni la rangi ya kijani na anatabasamu kwa upendo anamshika mtoto wake kwa uangalifu ambaye amevishwa nguo za waride na kofia nyeupe.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini , wauguzi wamevaa sare za kazi nyeupe na wanaonekana wakihudumia watoto wachanga . Kuna mashine na vifaa vya kisasa ikiwa ni pamoja na vitanda maalum Kwa ajili ya watoto wachanga.

Mtoto mdogo akijifunza kutembea kwa msaada. Mtoto huyo anashikwa mikono na mwanamke, huku mwanamume akimsaidia nyuma. Shughuli hii inafanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama cha mazoezi ya viungo.

Kundi la watu, likiwemo vijana na watu wazima, wakishikilia mabango yenye ujumbe wa uhamasishaji. Mbele yao kuna masanduku yaliyojaa taulo za hedhi. Hii inaashiria kuwa ni kampeni ya kuhamasishaji kuhusu usafi wa hedhi.

Maandalizi ya chanjo ya surua , matumbwitumbwi na rubella . Kuna sanduku la chanjo , chupa kadhaa za chanjo zikiwa zimetolewa ndani yake na sindano . Mkono wa mtu unaonekana ukishika sindano na chupa . Hii inaashiria umuhimu wa chanjo kwa watoto na inaonyesha kwamba chanjo inatolewa mahali fulani.

Muuguzi mwanamke akiwa amevaa sare ya samawati na glavu akishikilia mtoto bandia. Muuguzi huyo anaonekana akimfunika mtoto huyo Kwa kitambaa akionyesha jinsi ya kumtunza mtoto mchanga . Mtoto huyo bandia anatumika Kwa mazoezi au mafunzo ya wahudumu wa afya.

Mwanaume anapokea huduma ya meno kutoka kwa madaktari wawili mwanamume huyo amelala kwenye kiti cha meno daktari wa kike amevaa nguo ya samawati na barakoa na anashughulika na mdomo wa mteja.

Mwanamke anashikilia chupa ya dawa ya asili, yenye Lebo ya rangi ya manjano . Kwenye Lebo kuna picha ya virusi vya Corona and zilizochorwa Kwa rangi nyekundu . Picha inaweza kuwa inaonyesha mtaalamu wa dawa ya asili akionyesha bidhaa yake inayodai kutibu ugonjwa wa covid .

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa, daktari huyo ambaye amevaa barakoa, miwani maalum na glavu anatumia kifaa cha mwanga kutibu jino la mgonjwa, mgonjwa amevaa miwani ya kinga na amelala kwenye kiti maalum cha meno.

Watu wanne, wakiwemo wanawake watatu na mwanaume mmoja. Wamesimama karibu na ufumo wa kunawia mikono. Wanawake wawili, wanavaa fulana za rangi ya manjano zinazong'aa na mmoja wao, anamkabidhi mwenzake kitu kidogo cheupe.

Jengo lililopomoka na watu wengi wamesimama juu yake kuna wafanyakazi wa waokoaji wakiwa wamevalia sare za kijikinga na kofia ngumu wakifanya kazi ,watu wemgine wanaonekana wamesimama kando kwa kingo za jemgo lililopomoka wakiangalia shughuli za uokoaji.

Kundi la watu. Baadhi wakiwa wamevalia fulana za njano. Katika kambi ya matibabu au kituo cha chanjo. Mwanamke mmoja, amevaa kofia samawati na fulana ya manjano na anashikilia sindano au chupa ndogo ya dawa akimlisha mtoto mdogo.

Kundi la watu watano, wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, barakoa na glavu, wanaume wawili wamebeba dawa za kunyunyuzia mgongoni zilizoko ndani ya vifaa vya rangi ya samawati na nyeusi.

Mwanamke mzee akiwa amevaa barako na miwani akipata chanjo, mhudumu wa fya amesiamama karibu na yeye na anamdunga sindano kwenye mkono wake, mwanamke huyo anaonekana akitazama mbali kuashiria umakini na utulivu.

Mtaalamu wa afya wa tiba ya mwili ambaye ni mwanamke, akimsaidia mwanamume. Wote wawili wamepiga magoti kwenye mikeka ya mazoezi yenye rangi tofauti na mtaalamu anashikilia mgongo wa mwanamume.

Kundi la watu wanne au watano, wakiwa wamevalia suti nyeupe za kujikinga na barakoa. Wote wamevaa glovu nyekundu. Mmoja wa wafanyikazi, anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, kwenye kitu kilicho juu ya machela, ambacho kimefunikwa na karatasi nyeupe.

Eneo la makazi lililokumbwa na mafuriko ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao. Maji yakahawia yametapakaa kila mahali na yanaonekana yakifunika sehemu kubwa ya nyumba.

Mwanamke mzee amekaa kwenye kiti akipokea matibabu ya sikio kutoka kwa madaktari. Wanawake wawili waliova fulani zenye maandishi wanamhudumia mwanamke huyo mzee. Mmoja wa madaktari anashikilia kifaa chenye neli ili kusafisha sikio huku mwenzake akifuatilia kwa makini.

Daktari wa meno, akiwa amevaa sare za kazini na kofia ya samawati. Amesimama nyuma ya mgonjwa wake. Mgonjwa huyo, akiwa amekaa kwenye kiti cha meno. Ananyoosha kidole gumba juu, kuashiria kufurahia au kuridhika.

Muuguzi au muhudumu wa afya akimhudumia mtoto mchanga. Mama wa mtoto huyo amemshika mwanawe kwenye mapaja yake huku akitazama muuguzi akimpa mtoto matone ya dawa. Muuguzi amevaa fulana nyeupe na sketi nyeusi. Na mama amevaa fulana ya rangi ya machungwa.

Mfanyakazi wa utibithi wa wadudu amevaa mavazi maalum ya kujikinga amevaa suti la samawati ,kofia nyekundu na vifaa vya kinga usoni pamoja na kinga masikioni ,amebeba kifaa kikubwa kinachotoa moshi mwingi kinachoelekezwa kwenye barabara.

Mwanamke akihudumiwa na mtaalamu anayetumia kifaa maalum katika kichwa chake, mwanamke huyo anaonekana ametulia huku mtaalamu akishika nywele zake na kutumia kifaa, kwa nyuma kuna watu wengine wamekaa kwenye viti.

Mwanaume akiosha mikono kwa kutumia sabuni ya maji kutoka kwenye mtambo uliowekwa ukutani. Amevaa fulana ya kijani kibichi na kofia ya rangi ya kijivu. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya choo cha umma au kituo cha afya.

Kundi la watu, wengi wao wanawake, wakiwa wamevalia fulana za samawati zenye nembo. Kila mmoja wao anaonekana kushikilia bendera ndogo, huku mwanamke mmoja akitabasamu, na kuwapa maelekezo wengine. Baadhi ya watu wanaonekana wameshika, au wamekaa karibu na mifuko ya rangi nyekundu yenye nembo.

Chupa ya dawa ya vitamini iliyo wazi, ikiwa imelala upande wake. Vidonge vya njano vya Mafuta vimeenea nje ya chupa hiyo na kutawanyika kwenye guzo mweupe. Chupa ina lebo ya rangi ya machungwa na maandishi. Picha inaonyesha bidhaa ya virutubishi vya lishe.

Vifaa vya matibabu haswa chanjo, chupa ndogo ya kioo iliyo katikati ina label inayosoma Measles, kando yake kuna chupa nyingine, pia kuna sindano na vifaa vingine vinavyoonekana kutumika kwa ajili ya kudunga chanjo hizo.

Mikono miwilwi ikishikana mkono mmoja ni mtupu huku mwingine ukiwa umevalia glafu nyeupe yakitiba, mtu aliyevaa glafu pia amevalia nguo ya manjano ya kujikinga kuonyesha ni mazingira ya kiafya ,kushikana kwa mikono hii kunaonyesha hisia za faraja, matumaini na huruma.

Madaktari watatu wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na glovu. Wanaonekana wakiwa wamejishughulisha na kazi yao na wanatumiwa na taa zenye mwanga mwingi zinazoning'inia kutoka juu.

Kundi la madaktari wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa sare maalum za kijani, kofia na barakoa. Mmoja wa madaktari anatumia kifaa cha kielektroniki, huku wengine wakimsaidia katika mchakato huo.

Ndani ya gari la wagonjwa, ndani kuna vifaa vya matibabu vilivyo pangwa kwenye kabati za rangi ya chungwa ikiwemo mizani ya kupima hewa na vifaa vingine, pia kuna kiti maalum kwa ajili ya mhudumu wa afya pamoja na kitanda cha kumbeba mgonjwa.

Mwanaume mzee amevaa mavazi ya kitamaduni, ameketi kwenye mkeka akiwa amevalia kofia nyekundu na nguo nyekundu na kijivu. Anashughulika na kipande cha mbao, akitumia kisu au kifaa kingine ikiwezekana akichonga kitu.

Chupa ndogo nyeupe yenye kifuniko cha plasitiki, kwenye kifuniko kuna sitika kadhaa kwenye nembo ya chupa kuna maandishi yaliyoko ndani ya kisanduku cha kijani kibichi ,upande wa kulia wa nembo hiyo kuna maandishi madongo yaliyoko ndani ya duara yenye kusema hunderend percente natural .

Bidhaa za miti shamba zilizotengenezwa na kampuni ya Tiba Herbs . Bidhaa hizo ni sabuni mbili za mstatili chupa mbili za mafuta na chupa moja ya unga. Kwenye sabuni kuna maandishi na matumizi yake yameandikwa kwa kiswahili . Pia kuna anwai ya barua pepe.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga dhidi ya virusi au kemikali. Wamevaa suti nyeupe za kujikinga, glavu za samawati na barakoa. Mmoja wao anatumia dawa ya kunyunyuzia kusafisha eneo.

Madaktari wawili wakifanya upasuaji wote wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa moja anaonenekana akishika samawati na amejishughulisha na kazi yake wataalamu hao wanaonekana wakiangalia kwa makini.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga yakiwemo suti nyeupe, glavu na barakoa. Anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa, akilenga eneo la jikoni karibu na sinki. Kifaa anachotumia kina bomba refu na ncha ya kunyunyizia.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya, anashikilia sindano na pamba. Amevalia kofia nyeupe na fulana ya njano na samawati. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyembeba mtoto. Wanaonekana wako katika mazingira ya kituo cha afya au kliniki.

Aina mbalimbali za dawa za kutibu magonjwa. Kuna chupa nyingi zenye dawa mbalimbali huku zingine zikiwa na nembo na zingine wazi. Pia, kuna vidonge na vidonge vingine vyenye vifungashio vya plastiki, zikiwa zimepangwa.

Wanafunzi wakiwa wamevalia sare za njano na barakoa wakiosha mikono yao kwenye bomba la maji. Kila mmoja wao yuko kwenye bomba lake akitumia maji na sabuni iliyowekwa karibu. Hii inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono, hasa wakati wa janga la korona.

Kivurushi cha dawa. Kivurushi hicho kina kapsuli nne zenye rangi ya manjano zilizopangwa kwenye sanduku dogo lenye maelezo ya dawa hiyo. Hii ni dawa ya vitamini na inatumika kuongeza kinga ya mwili. Picha inaonyesha dawa mpya ambayo bado haijatumiwa.

Dawa inayotumika kwa ajili ya Magonjwa ya akili. Kuna sanduku la dawa ambalo linaonyesha lina vidonge sitini. Kwenye picha pia Kuna kifuko Cha vidonge vinavyoitwa Blisters ambacho linaonekana kuwa na vidoge vichaka.

Vifaa vya matibabu ikiwemo sindano na chupa ndogo za chanjo chupa mmoja imewekwa katika na ina lebo ilioandikwa yellow fever vaccination vifaa vingine kama vile barakoa na chupa zaidi za dawa vinaonekana vikiwa vimewekwa karibu.

Eneo la mji, lililojaa maji mengi ya mafuriko. Maji yamefunika barabara na magari mengi yamekwama ndani yake. Basi kubwa, lori na magari mengine madogo, yanaonekana yakielea nusu, ndani ya maji machafu.

Wodi ya hospitali iliyojaa wagonjwa waliolazwa. Mgonjwa mmoja aliye karibu zaidi, amefunikwa na shuka huku mguu wake ukionyesha majeraha. Watu wengine wamelala kwenye vitanda vya chuma vya hospitali. Kifaa cha kutoa maji mwilini kinaonekana kimetundikwa juu ya vitanda vya baadhi ya wagonjwa.

Mtaalamu wa matibabu ya kimwili akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi. Mtaalamu huyo amevaa kanzu nyeupe na amepiga magoti karibu na mgonjwa. Mgonjwa amevaa fulana ya samawati na amepiga magoti kwenye dunia na rangi tofauti.

Daktari anamchnguza mgonjwa. Daktari amevaa sare ya samawati, barakoa na glavu akionyesha tahadhari za kiafya. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum na ana kifuniko cha samawati kinachomlinda kifua chake. Daktari anaonekana akichunguza kichwa au macho ya mgonjwa kwa umakini.

Kijana amelala kwenye kitanda cha matibabu katika chumba kinachoonekana kuwa cha kliniki au hospitali. Kichwa chake kimefungwa bandeji na mkono wake umewekwa bandeji pia. Kijana huyo anaonekana amechoka na labda anajisikia vibaya.

Mtu mzima akipata sindano au chanjo, mhudumu wa afya amevaa glavu na anatumia pamba kusafisha eneo la sindano kwenye bega la mtu huyo, watu wengine wamesimama nyuma yao ikionyesha kuwa huenda hii ni sehumu ya kampeni ya chanjo ya uma.

Wanawake wawili katika chumba cha matibabu ya kimwili. Mwanamke mmoja, anayeonekana kuwa mtaalamu wa matibabu, amesimama akimsaidia mwanamke mwingine kufanya mazoezi. Amevaa sare za rangi ya samawati.

Vifaa vya matibabu ikiwemo sindano na chupa ndogo ya dawa. Dawa hiyo ni chanjo ya Surua, Matambuliwa na Rubela maarufu kama M M R I I . Kando yake kuna pia pamba ya kutumia kusafisha eneo la kudungwa ikiashiria kuwa maandalizi ya chanjo yanafanyika.

Mwanamke akiosha mikono wake kwenye kituo cha kunawa mikono. Kituo hicho kina tangi kubwa jeusi cha maji na lina bomba ndogo. Mwanamke huyo amevaa barakoa na anasaidiwa na mtoto mdogo aliyesimama karibu.

Mwuguzi mwanamke akimwangalia mtoto mchanga aliyoko ndani ya kifaa maalum cha kuhifadhi watoto. Kuna watoto wawili, kila mmoja akiwa kwenye kifaa chake maalum. Mwuguzi ameinama na anaonekana akimrekebisha au kumtunza mtoto mmoja.

Mwanamume anamsaidia mwanamume mwingine kuvuka mto mdogo. Mwanamume anayesaidiwa amevaa kofia nyeupe ya kujikinga na amebebwa mgongoni. Wamesimama kwenye kingo mbili za mto, huku mto ukiwa na maji yanayotiririka.

Chupa ya glasi ya rangi ya kahawia, iliyojazwa na vidonge, au vidonge vya rangi ya kahawia. Kwenye chupa kuna label, label hiyo pia ina orodha ya sifa tatu za bidhaa, picha inaonyesha virutubisho vya lishe vinavyoitwa easy ion vilivyotengenezwa na kampuni Country Life, na chupa hiyo ina vidonge tisini.

Wanawake wawili katika chumba chenye rangi ya zambarao kinachoonekana kuwa kliniki ya watoto . Mtaalamu wa afya anayefanana na nesi amevaa sare na anamchunguza mtoto mchanga. Mama wa mtoto amevaaa hijabu ya rangi ya manjano na anamshika mtoto wake kwa uangalifu.

Kifurushi cha dawa za maumivu, kuna bidhaa mbili, moja wapo ni sanduku na ingine ni chupa iliyoko na kifuniko, rangi zilizotumika ni nyeupe na manjano zikionyesha muundo safi na rahisi wa kifurusho cha dawa.

Mhudumu wa afya akimpatia mwanamke chanjo. Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akifichua sehemu ya mkono wake kwa ajili ya sindano. Mhudumu wa afya, amevalia koti jeupe la daktari na barakoa.

Daktari wa meno akiwa kazini. Daktari huyo amevaa sare ya samawati barakoa miwani ya kujikinga na kofia ya nywele. Amesimama karibu na kitu cha matibabu ya meno ambacho kina rangi ya kijani kibichi akionekana akijitayarisha.

Eneo la makazi lililokubwa na mafuriko makubwa mwanaume mmoja na mtoto wote wamevalia nguo nyekundu wanatembea kwa shida ndani ya maji machafu nyuma yao kuna nyumba za udongo na mawe ambazo zimezingirwa na maji huku mto ukionyesha nguvu ya maji.

Vifaa vya matibabu ikiwemo chupa kadhaa za chanjo. Kuna sindano zilizoandaliwa vikionyesha utaratibu wa kutoa huduma za afya. Picha inalenga kuonyesha umuhimu wa chanjo na vifaa vinavyohusika katika kampeni za chanjo au huduma za hospitali.

Mwanamke akichunguzwa na daktari au mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo anashika kichwa cha mwanamke huyu kwa mkono mmoja na ameshika kifaa cha chuma ambacho kinaweza kutumika kuchunguza sikio. Tukio hili linaweza kuwa katika kambi ya matibabu au hafla ya umma.

Mgonjwa amelala juu ya kitanda cha matibabu . Daktari amesimama karibu naye na anainua mguu wake kwa uangalifu . Mgonjwa amevaa sweta ya rangi ya kijivu na nyeusi na barakoa . Inawezekana kuwa mchakato wa tiba ya kisaikolojia au matibabu ya jeraha kwenye mguu.

Shughuli za uokoaji kwenye eneo la jengo lililoanguka. Waokoaji wengi baadhi wakiwa wamevalia kofia ngumu za njano wanachunguza rundo la vifusi. Kiongozi mmoja ambaye ni mwanamume anaonekana akitoa maelekezo kwa wenzake.

Mwanamke akitoa tangazo kutumia kipaza sauti kidogo katika mtaa wa mabanda. Amevaa barakoa na anaonekana akihutubia watu. Mwanamke mwingine anasimama karibu naye. Inawezekana wanatangaza habari za afya, kampeni ya kijamii au ujumbe mwingine muhimu.

Mafuriko makubwa mitaani ambayo maji ya kahawia yamefumika barabara na kufanya iwe vigumu kwa magari na pikipiki kupita, kuna pikipiki mmoja ya rangi ya samawati iliyosimama katikati ya maji huku mwendeshaji wake akionekana akijaribu kuisukuma.

Mfanyakazi wa afya akimpatia mwanamume mzee chai. Mfanyakazi huyo amevaa barakoa na fulana ya samawati iliyoandikwa akitumia sindano. Mwanamume mzee amekaa kwenye kiti akiwa amevaa kofia.

Mwanamke mmoja anachunguza sikio la mwanaume aliyeketi, mwanamke huyo amevalia sare ya huduma ya afya na anatumia kifaa maalum, mwanamme mwingine amesimama nyuma yao amevaa fulana iliyo andikwa world hearing day .

Mikono ikioshwa na sabuni pofu la sabauni limefunika mikono yote ikionyesha mchakato wa usafi picha inaashiria umuhimu wa kunawa mikono hili kuepuka magonjwa, shghuli hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya afya au mbinu ya kuzuia maambukizi.

Kundi la madaktari na wauguzi, wakifanya upasuaji katika chumba cha hospitali. Wote wamevaa sare za upasuaji, kofia na barakoa. Baadhi ya wafanyikazi wa afya, wanazungukwa mgonjwa, wakiwa wanamfanyia upasuaji, huku wengine wakiwasaidia.

Bango la matangazo ya kiliniki ya miti shamba iitwayo masai herbal ,bango hili linatangaza tiba asilia na lina picha za dawa za asili kama vile mbegu, matunda na mimea picha ina maeneo hata tiba za sili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania ikionyesha kuwa kiliniki inatoa huduma kimataifa.

Daktari aliyevaa sare ya samawati na barakoa akimchunguza mtoto mchanga. Daktari huyu ameinama juu ya kitanda cha uchunguzi na anaonekana akishika miguu ya mtoto huyo. Nyuma yake Kuna mtu mwingine aliyevaa nguo nyeusi ambaye anaweza kuwa mzazi au msaidizi.

Wanaume wawili wakihamisha mitungi mikubwa ya gesi mwanaume wa kwanza anashikilia mtungi mmoja huku mwanaume wa pili aliyevaa sare ya samawati na bluu akishughulika na mutungi mwingine nyuma yao kuna gari ndogo na mizigo lililo wazi ambalo limeegeshwa mbele ya mlango.

Atahri za mafurikoa u maporomoko ya ardhi ambapo ardhi imegeuzwa na miti mto unaonekana una maji mengi yeenye tope kwenye ukingo wa ardhi iliyopomoka umati wa watu wamesimama wakitazama wakiwa wengi wao ni wananchi na maafisa wa serikali au usalama.

Mtu anatazama bango lililobandikwa kwenye nguzo, bango hilo lina matangazo ya daktari Chikonko likitoa huduma kama kumvuta mpenzi , biashara na nyota kwenye bango hilo kuna nambari ya simu ya daktari huyo .

Kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni katika eneo la wazi. Watu hawa wanaonekana wakiwa katika mavazi ya kitamaduni, mbele yao kuna gari jeupe na wafanyikazi wakiwa wanatoa huduma au bidhaa kama vile msaada wa chakula au maji.

Mkulima anafanya kazi katika shamba kubwa la mkunga, mkulima huyu amevaa kofia pana na ana bomba refu la kunyunyuzia dawa, anatembea katikati ya mashamba hayo akimwaga dawa ili kulinda mimea.

Mwanaume mweusi akiweka bidhaa kwenye rafu. Amevaa shati jeupe na lina mikono ya rangi tofauti. Anaweka kisanduku cha dawa kilicho na maandishi kadhaa kwenye rafu. Nyuma yake kuna bango lenye habari kuhusu Hepatitis, ikionyesha kuwa hii ni Duka la dawa au kliniki.

Mwanaume mzee, amesimama mbele ya choo nje. Mwanaume huyu, amevaa shati la Kiafrika lenye rangi nyingi na anatumia fimbo kumsaidia kutembea. Choo hicho kimejengwa kwa saruji na bati na kinaonekana kuwa katika mazingira ya vijijini.

Wanaume wawili wakifanya usafi kwenye rundo kubwa la takataka, wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na suti za kazi buti na kinga za mikono mmoja wao anatumia reki na mwingine ameshikilia fimbo wakifanya kazi kwa bidii.

Mwanaume mmoja anafanya kazi ndani ya maabara ya kisayansi , amevalia koti jeupe , barakoa na glovu akionyesha anafuatilia usalama anashughulikia mirija ya kupima iliyo na vimiminika tofauti.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika shughuli za kiasili au za kimila kuna chupa mdogo ya kiasili zilizo rembeshwa kwa shanga za rangi mbali mbali kama nyekundu na nyeupe vitu hivi vimepangwa kwenye chungu na vimezungukwa na vitu vingine vinavyoashiria shughuli za kiafrika za jadi.

Mwanamme akizungumza na daktari au mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo amevalia kanzu nyeupe na amesimama mbele ya mwanamume huyo. Mwanamume huyo amekaa kwenye meza iliyofunikwa kwa nguo nyeupe. Mtaalamu huyo ameshika kifaa cha mbao.

Mtoto mdogo, akidunga sindano, begani, mtoto huyo, anaonekana kuogopa, na uso wake umejaa huzuni, na maumivu kidogo, watu wazima wawili, wakiwa wamevalia glovu nyeupe, wanamshikilia kwa upole ili aweze kupata chanjo.

Mtu anashikilia vifurushi vya taulo za kike za hedhi. Kuna rundo la vifurushi hivyo vilivyofungwa pamoja kwa bendi za mpira. Vifurushi hivi vinaonekana kuwa ni chapa moja au tofauti na vinakaa juu ya meza.

Kambi ya wakimbizi au kijiji kinachohudumiwa kuna wanawake na watoto wamesimama karibu na majumba madogo . Katika eneo la wazi kuna kigari cha kusukuma chenye chupa za rangi ya manjano kuashiria wanahudumiwa kwa maji au bidhaa nyingine muhimu.

Mfanyakazi wa afya, akifanya ukaguzi wa mitungi ya oksijeni. Amevaa kofia ngumu, shati jeupe la mahabara na barakoa. Akitumia chupa ya kunyunyizia. Mitungi ya oksijeni imepangwa kwa safu ndefu kwenye chumba.

Muuguzi mwanamke akichukua chanjo au dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Muuguzi amevaa barakoa ya samawati na sare ya manjano na anatumia sindano kuchora dawa. Hali ya picha inaonyesha eneo la kliniki au kituo cha afya.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga dhidhi ya kemikali ,wote wawili wamevaa suti za manjano glafu nyekundu na barakoa za hewa wanaonekana wakishika chombo chenye alama ya kemikali hatari.

Sanduku au chombo cha kubebea vifaa vya matibabu kikiwa kimejaa chupa ndogo zenye kioevu cha rangi ya kahawia . Chupa hizo zinaonekana kuwa na lebo na namba za utambulisho zikiwa zimepangwa kwa ajili ya usafirishaji au uhifadhi.

Muuzaji wa bidhaa za asili na sanaa za kitamaduni , mbele kuna chupa na vyombo mbalimbali vilivyojaa dawa za asili na pia bango lenye maelezo ya bidhaa. nyuma ya chupa kuna vitu vya mapambo kama shanga na mikufu iliyotundikwa kwenye fremu ya miti.

Chupa ya dawa au virutubisho vya lishe. Kwenye lebo, jina la bidhaa ni Sol-D na inaitwa kuwa ni vitamin D3. Chupa hiyo ina vidonge thelatini vya rangi ya machungwa ambavyo vimepangwa chini maandishi kwenye lebo yanaeleza kuwa virutubisho hivyo husaidia kuimarisha mifupa ,moya, misuli na kinga kwa mwili.

Magari yakiendesha barabarani wakati wa mvua kubwa. Barabara imejaa maji mengi na magari ikiwemo matatu yanaonekana ikipita kwenye maji hayo. Mvua imesababisha mafuriko madogo na kusababisha ugumj wa magari kupita.

Vyombo mbalimbali zilizotengenezwa kwa matango makavu vikiwa vimepangwa chini . Vyombo hivyo vimepangwa Kwa Kamba ,shanga na vitambaa vikionyesha muundo wa kitamaduni. Baadhi ya vyombo vinaonekana kutumika kama chupa au vyombo cha kuhifadhi kitu.

Jengo ndogo katikati ya eneo lenye viti na mimea. Upande wa kulia wa jengo una tangi la maji jeusi lililowekwa juu ya ujenzi wa saruji. Eneo lote linaonekana kuwa la kijijini lenye ardhi ya udongo mwekundu na mandhari ya milima kwa mbali.

Kundi kubwa la nzige ikiruka angani. Wanaume wawili wamesimama katikati ya kundi hilo wakijaribu kujikinga au kufukuza nzige. Mwanamume mmoja amevalia shati la samawati na mengine shati jeupe.

Kundi la wataalamu wa afya ,wakitoa huduma za matibabu, ndani ya chumba. Baadhi yao wamevaa kanzu nyeupe na barakoa, wakimhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Mezani kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa tayari na kuna watu wengine wameketi wakisubiri huduma.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa daktari huyo amevaa nguo za upasuaji miwani maalum na barakoa anatumia zana maalum na mwanga kutibu jino la mgonjwa ,daktari mwingine au msaidizi wa matibabu anasimama nyuma akisubiri.

Wanawake wawili wamesima karibu na gari kubwa jeupe. Wanawake hawa wote wamevaa mavazi nyeupe na wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Gari hilo limeandikwa the water project na lina nembo ya maji. Wanawake hao wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu huku wakipunga mkono.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo au dawa. Muuguzi amevaa sare nyeupe na anampa mtoto huyo chanjo mdomoni. Mama wa mtoto ameketi akimshika mtoto huyo kwa upendo na uangalifu.

Barabara ilioharibika kutokana na mafuriko, barabara hio imegawanyika katikati na sehemu kubwa imeharibiwa huku watu wakisimama wakitazama upande wa barabara, maji yenye matope yanaonekana yakipita kwenye sehemu ilioharibika.

Mfanyakazi wa usafi akiwa amevaa vazi maalum la kujikinga na barakoa, anatumia kifaa cha kunyunyiza dawa sakafuni ndani ya nyumba, labda kwa ajili ya kuua wadudu au kuondoa vijidudu. Kuna mfanyakazi m2ingine nyuma yake anayesafisha kaunta.

Mradi wa maji. Kibanda hicho kina jengo dogo la samawati ambapo watu wanauziwa maji. Mwanamke mmoja anajaza maji kwenye chupa zake huku mwanaume mwingine amesimama akisubiri. Juu ya jengo kuna tangi kubwa la maji.

Mwanamume wa kimasai akifanyiwa chanjo ya ugonjwa fulani. Amevaa mavazi ya kitamaduni na amefunga barakoa usoni. Mhudumu wa afya anampa sindano mkononi. Mwanamume huyo anaonekana ametulia na hii inaashiria umuhimu wa chanjo ya jamii tofauti nchini.

Mwanaume mzee amevaaa kofia nyeupe na koti nyeupe akichunguza vitu vilivyo ndani ya sanduku ndogo , ndani ya sanduku hilo kuna bidhaa nyeupe zinaofanana na unga au mawe na kuna karatasi au vitabu vilivyopangwa juu ya meza.

Watafiti wawili wakichukua sampuli kutoka kwa ng'ombe. Mtafiti mmoja amevaa suti ya kinga ya rangi ya manjano na barakoa maalum. Mtafiti mwingine anaonekana akishika kamba na amevaa glavu na suti ya kinga. Wanaonekana kuchukua sampuli ya pua kutoka kwa ng'ombe.

Mwanamke akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari wa meno ametumia kifaa cha mwanga wa samawati. Ambacho kinaonekana kuangaza ndani ya mdomo wa mwanamke huyo. Inaweza kuwa matibabu ya meno kama vile kutengeneza jina au kuweka taji ya jini.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo. Wote wamevaa fulana za kijani na vesti za rangi ya samawati nyeupe na wengi wao wanashikilia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta ndogo. Wanaonekana kuwa wanafanya kazi kwa mradi fulani, labda wa pesa au utafiti.

Mtaalamu wa afya akimfanyia uchunguzi mwanamke. Mtaalamu huyo amevaa barakoa, glavu na shati jeupe. Anatumia pamba au kipimo kuchukua sampuli kutoka kinywani mwa mwanamke huyo.

Wauguzi wawili katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini , wauguzi hawa wako karibu na watoto wawili wachanga waliolala kwenye vitanda maalum. Mmoja wa wauguzi anashika karatasi na anaonekana kumwonyesha mwenzake kitu.

Daktar mwanaume aliekaa kando ya kitanda cha hospitali amevalia kanzu nyeupe ya daktari na ameinama akishikilia kifaa cha kijani kibichi kinachoonekana kama kipumuaji katika chumba hicho kuna vitanda vingine viwili na vifaa vingi vya matibabu ikiwemo mashine ya kupumua.

Kundi kubwa la panzi wa kiruka angani. Kuna miti miwili chini na jua linaonekana katikati ya anga, likitoa mwanga mkali. Panzi wameruka kwa wingi mkubwa, wakifunika sehemu kubwa ya anga.

Daktari wa meno mwanamke amevaa kofia, barakoa na koti jeupe la kliniki. Anamhudumia mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo amevaa miwani maalum ya rangi nyekundu inayomlinda macho yake kutokana na mwanga na mdomo wake umefunguliwa.

Mwanamke mzee wa kimasai aliyeketi kwenye kiti na daktari mwanamke akimshika. Mwanamke huyo amevalia nguo za kitamaduni na shanga nyingi. Daktari amevaa kanzu nyeupe, miwani na barakoa na ameketi kwenye chombo kikubwa cha samawati.

Duka la miti shamba au mtaalam wa tiba asilia, kuna ubao mkubwa wenye orodha ndefu ya magonjwa mbali mbali yanayotibiwa kama vile puma, kisukari, malaria, na maumivu ya tumbo. Kwenye rafu upande wa kushoto kuna mizizi, mimea, na miti shamba mingine iliyopangwa.

Wanafunzi watatu wa shule wakichota maji safi kutoka kwenye tenki, tenki hilo lina rangi ya samawati na limeandikwa maandishi kadhaa, maji yanaonekana yakimwagika chini na kuunda tope.

Mwanamume anavaa barakoa, glavu na mavazi maalum ya ulinzi ya rangi ya samawati. Amebeba tanki na kunyunyizia dawa lenye rangi ya manjano na nyeusi mgongoni mwake. Ananyunyizia dawa kwenye mimea midogo ya mahindi akitumia chombo chenye bomba refu.

Daktari aliyevaa koti jeupe, miwani na barakoa, akimchukuza mwanamke sikio. Mwanamke huyo, amekaa kwenye kiti akitazama chini, huku wakisubiri uchunguzi huo. Daktari anatumia kifaa maalum cha kuchunguza sikio.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali ,akiwa na mashine ya kumsaidia kupumua. Wafanyikazi wawili wa afya wamemzungukwa mmoja akirekebisha mashine ya kupumua na mwingine akishughulika na vifaa vilivyo karibu na mgonjwa.

Eneo la chanjo au matibabu ambapo watu wamevalia barakoa . Mwanamke mmoja anapokea sindano kwenye mkono wake kutoka Kwa mhudumu wa afya . Watu wengine wawili wamekaa wakingoja ,mmoja akiwa mzee mwenye miwani na barakoa nyeupe na mwanamke mwingine aliyevaa hijabu na barakoa ya samawati.

Vitu mbali mbali visivyo vya kawaida, vikiwa vimetawanyika. Kati kati kuna kitu kinachoonekana kama kombe la bahari, lililofungwa kwa kamba. Kuna pia vitu vingine vya ajabu kama bomba ndogo na kitambaa. Vitu hivi vimetawanyika juu ya zulia jekundu.

Mwanamke akipokea huduma ya matibabu au uchunguzi . Daktari au mtaalamu wa afya anashikilia kifaa karibu na sikio la mwanamke huyo. Mwanamke anaonekana akitazama chini kwa umakini huku akishikiliwa kichwa chake.

Chupa ya dawa inayochulikana kama Welluvita Iron Chelate ,dawa hii ina vidoge sitini na inatengenezwa kwa ajili ya kupunguza uchofu na kusaidia uundaji wa seli nyekundu za damu.

Mwanamke anamshughulikia mtoto mchanga katika chumba cha hospitali. Mwanamke huyo amevaa nguo za kulalia na kofia kubwa ya kulalia kichwani. Mtoto mchanga amelala ndani ya kitanda kidogo cha hospitali kilicho wazi.

Mwanamke anamsaidia mwanamke mwingine ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa kofia, barakoa na glavu nyeupe akionekana kumhudumia yule mwingine. Yule anaye hudumiwa amelala juu ya kiti akionekana amechoka sana au ni mgonjwa.

Dawa labda za kutibu malaria zilizowekwa kwenye sanduku na vipande vya dawa. Sanduku mbili nyeupe zina maandishi kadhaa. Chini ya masanduku hayo kuna vipande viwili vya dawa kimoja kikiwa na vidonge sita na kingine kikiwa kimefunguka nusu.

Vitu vitatu vilivyowekwa kwenye mandhari nyekundu kuna kidonge cha vidonge vya manjano na kidole cha joto la mwili pia kuna mioyo mitatu midogo ya rangi nyekundu picha hii inaweza kuwakilisha afya dawa na umuhimu wa kujitunza.

Mtaalam wa afya ambaye, amevaa koti jeupe la daktari na barakoa anamwangalia mgonjwa . Anashika kwa upole bega la mgonjwa huyu ambaye amevaa kofia na shati la Miraba. Inawezekana anapima hali ya mgonjwa huyu au akimpa maelekezo ya matibabu.

Mtaalamu wa afya ambaye ni mwanamke akimfanyia mtoto mchanga chanjo ,mwanamke huyo amevalia koti jeupe na glafu na mama wa mtoto amekaa karibu naye ,mama huyo anamshikilia mtoto kwa utulivu akionekana kumfurahia.

Chupa kadhaa za dawa za miti shamba. Kila chupa ina lebo iliyo na jina la kliniki na inaeleza kuwa dawa ni ajili ya ugonjwa wa kisukari. Chupa hizi zimefunikwa kwa muhuri wa usalama, baadhi ya chupa zina maelezo yaa ziada ya jinsi ya kutumia dawa hio.

Darasa la shule ambapo mwalimu na wanafunzi wamevalia barakoa. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi. Huku mwanafunzi mwingine akionekana akielekea ubao huo. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao na wanaonekana wakizingatia somo.

Kundi kubwa la panzi likiruka angani. Panzi hao wamejaa katika eneo lote la picha. Wengine wakiwa wametua kwenye mti mkubwa. Mtu mmoja anaonekana kati kati ya picha akitumia kijiti au gogo kujaribu kuwapiga au kuwafukuza.